Kwenye mazingira ya bahari yapo maji yenye rangi ya samawati, juu angani ikiwa ni mawingu yaliyotanda kwa weusi na weupe.

Kwenye chumba hiki cha kibiashara vimo viti vya rangi nyeusi na wtu wawili wakiwa wanatumia tarakilishi zilizowekwa juu ya meza. Wamevalia mvazi meupe yakiwa na madoa mekundu.

Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, akisalamiana na watu waliovalia mavazi ya kisheria, wanatabasamu wakiangaliana macho kwa macho.

Kwenye maandhari ya bahari yupo mtu kwa umbali akiwa kwenye ufuo na kando yake vimo viti vilivyoekwa chini ya miavuli iliyojengwa na paa la makuti.

Wanaume waliovalia miko meusi yenye wakiwa na walai vichwani mwao wamesimama kando ya ndege yenye matairi meusi nyeusi na imepakwa rangi nyeupe. Juu angani mawingu meupe yametanda kwa wingi.

Watu watatu, wawili wakiwa wanaume, na mmoja mwanamke. Akiwemo Rais William Samoei Ruto na Mudavadi, wamesimama na kushikilia karatasi.

Kwenye afisi hii kuna watu watatu, wawili wakiwa wanatazama tarakilishi na mmoja akiwa amekaa pembeni. Ameegemea ubao wa rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya bahari yaliyotanda maji ya samawati mbele yake ni mchanga na vibanda vilivyojengwa kwa kutumia paa la makuti, minazi mirefu iliyo na rangi ya kijani imesawiri.

Kwenye mazingira ya bahari lipo boti linaloelea juu ya maji ikiwa mtu ameinama na mwiko na kuskuma maji kwa akili ya usafiri.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni ziko takataka zilizoletwa na maji, na kando yake ikiwa ni nyumba iliyojengwa kutumia paa la makuti. Baadhi ya maandishi ni kama yafuatavyo, "Lucy's adorable massage specialised in all types".

Kwenye ufuo wa bahari kunaonekana uchafu ulioletwa na maji na jiwe kubwa. Mbele yake ikiwa ni nyumba zilizojengwa kwa paa la makuti. Miti iliyoshinikiza rangi ya kijani inaonekana.

Kwenye hema lililojaa watu wengi wamo wahudumu wa kiserikali waliovalia sare za kufanana, baadhi ya maandishi yanayoonekana kwenye karatasi nyeupe ni kama identity cards .

Kwenye mazingira ya bahari ipo hoteli iliyojengwa kwa ukuta wa miti iliyopakwa rangi nyeupe. Ndani yake kunavyo viti vyeusi na meza katikatiki yao na miti ya minazi inayozunguka.

Kwenye mji huu uliyo na mazingira mazuri ni barabara inayoelekea kwenye nyumba iliyo na ukuta mweupe na paa la makuti, minazi miwili ikiwa karibu.

Kwenye mazingira ya bahari ufuo zipo takataka zilizoletwa na maji na upo ukuta kando yake ikiwa ni miti yenye kijani kibichi.

Kwenye barabara yapo magari matatu. Mawili madogo na mengine refu kubwa nyuma yake lina mahandishi yafuatayo, "Danger Wide Load," na nyuma yake ipo iliyoandikwa, "Caution Extra Long Trailer."

Kwenye ukuta kumebandikwa karatasi iliyo na maelekezo kama yafuatavyo, "This church was constructed through the prayer and the offerings of the members of the church and with support from Samosusan Co., Ltd. "

Kwenye chumba hiki kunalo bango lililochorwa, nguo za wanaume na maandishi chini yake yanayosema, "STYLISH MEN'S WEAR THAT COMPLIMENTS YOU ON EVERY OCCASION".

Kwenye uwanja wa kijanikibichi wamo wachezaji wanaocheza mpira wa kandanda na nyuma yake ipo bango lililoandikwa Betika.

Kwenye mazingira ya bahari. Maji yanayopiga kwa nguvu yanatengeneza mawimbi, na povu la rangi nyeupe. Miale ya jua iko kwa mbali, ni masaa ya jioni ama asubuhi.

Kwenye chumba yumo mwanamke aliyekalia mkeka, akiwa ameinua mikono yake, na amevalia vazi leusi na hijabu kichwani.

Gari ndefu iliyopiga kona upande wa kushoto na miguu mingi iko na kichwa cha rangi nyeupe. Baadhi ya maneno yaliyoandikwa juu yake ni kama ifuatavyo: Simpet Global, wide load na mtu akiwa chini yake anaweka pumzi

Mbele ya kioo wapo watalii wawili, mmoja akiwa ameshikilia simu na kupiga mwenzake picha. Mbele yao ni ndege ambapo kando yao wapo watu waliobeba mizigo yao na kutembea.

Kwenye maegesho ziko pikipiki tatu iliyo katikati ikiwa imekaliwa na dereva mmoja aliyevalia kiakisi ya rangi ya kijani. Baadhi ya maandishi nyuma yake ni kama ifuatavyo, "Ni jukumu letu kukomesha COVID 19."

Katika ukumbi huu wapo watu walioinua mikono na kunyosha vidole juu na wameshikilia bendera ya kenya ilio na rangi zifuatazo, nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Mwanaume mmoja aliye kaa akiwa amevalia mavazi nyeusi na shati nyeupe ako na tarakilishi mbele yake, kuna meza na watu waliopanga foleni wanamkujia.

Kwenye maandhari ya bahari kunazo feri mbili zinazoelea juu juu ya maji, ndani yake ikiwemo nia watu wengi. Jua kali nayo mawingu ya rangi nyeupe yaliyotapakaa.

Kwenye uwanja wa nyayo upo umati mkubwa wa watu ,na mwingine akiwa amevalia mavazi nyeusi anaonekana kupiga picha.

Kwenye ofisi ya kiserekali wamo wafanyakazi waliovalia sare za kufanana wanatumia tarakilishi. Mmoja wa wadada amevalia barakoa ya rangi ya samawati na maneno ukutani nyuma yao ni kama yafuatavyo, Towards Service Excellence .

Kwenye barabara iko tuktuk iliyoonyeshwa kioo cha mbele na cha upande. Kando yake ni gari nyeupe iliyoegeshwa na juu yake ni matawi yaliyoshinikizi kijani.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni, upo uchafu ulioletwa na maji na kwenye mchanga vimo vinyayo vinavyotembea kuelekea kwenye maji mengi na mchanga umetandazwa vizuri.

Kwenye afisi ya kiserikali vimo viti vya rangi nyeusi na wahudumu waliovalia sare za kufanana mbele yao ikiwa ni tarakilishi na baadhi ya maneno yanaonekana ni kama "UWEZO FUND SERVICES".

Kwenye chumba hiki mnao wazee wa kidini watatu wawili wao wakiwa wamevalia kanzu za rangi nyeupe na vichwani wakiwa na walai wako kando ya makaburi matatu.

Kwenye chumba hiki kilichotandikwa mkeka wamo watu wawili wanasali. Nje kunao mti mkubwa wenye matawi na majani yaliyotanda rangi ya kijani. Mbele yake ni bahari.

Mbele ya gari ipo barabara na wanaume watatu wakiwa wameinama. Na kando yao ni ukuta uliojengwa kwa matofali na umeekezwa geti.

Kwenye msikiti uliotandikwa mkeka, wamo wanaume wanaosali wakiwa wamevalia kanzu na walahi wawili wao.

Wanawali watatu walio na ngozi nyeupe za kupendeza wamevalia hijabu na wanatazama mbele kwa madaha zaidi.

Kupitia kwenye kioo unaonekana uwanja na mtu mmoja aliyevalia kiakisi na kofia, anaelekea upande wa kulia. Ndege inaonekana ikiwa na mtu kando yake.

Kwenye mazingira ya maji mengi, zipo feri mbili, moja ikiwa ya rangi ya samawati ni vifuko vinavyotumiwa katika bahari kuvukisha watu kutoka pande moja hadi nyingine.

Kwenye mazingira ya bahari ipo nyumba iliyojengwa kutumia paa la makuti na kibao kimeandikwa, Dolphin Trip.

Kwenye mazingira ya bahari yamo maji karibu na ufuo na kando yake ni miti iliyoshinikiza rangi ya kijani ikiwemo minazi na watu wanatembea juu ya mchanga.

Mama aliyebeba mtoto akiwa ametabasamu. Anashikishwa na mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe karatasi na wengine wakiwa nyuma wamevalia mavazi meusi wanatabasamu naye.

Ndani ya nyumba inayojengwa kutumia nguzo na fito zimefungwa, umo mchanga kwa ajili ya kukandikia na kando yake ni miti iliyoshinikiza rangi ya kijani.

Kwenye mazingira ya bahari ufuoni ndipo boti lililoharibika kwa jina la M V Duswi, na kando yake ni vibanda vilivyojengwa kwa paa la makuti.

Kwenye chumba hiki mnao watu kadhaa wakiwemo wanawake kwa waume na mtoto mmoja waliovalia kanzu nakuweka kofia za wallahi. Mwanaume mmoja yuko mbele ya ubao weusi anawafundisha.

Kwenye dhehebu hili la kanisa lililojaa wanaume kwa wanawake, mbele yake ni waimbaji wakiwa wameinua mikono wakiwaongoza walioko mbele. Juu yao kuna maandishi kama yafuatavyo, "Karibu Mavuno Church Mombasa."

Kwenye barabara, lipo basi lililo na maandishi kama yafuatayo, "Cool, Nairobi, Ukunda, Scania". Na kando yake kukiwa na mwanamume anayetembea aliyevalia mkoba nyuma yake.

Kando ya barabara kunaye mwanamke aliyekaa akiwa amevalia hijabu ya rangi nyeupe na vazi leusi ameegemea ukuta mbele yake ikiweko tuktuk na mbele yake pia kukiwa kuna magari yenye rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni upo uchafu ulioletwa na maji, na kando yake ikiwa ni nyumba yenye ukuta wa rangi nyeupe, juu yake ni paa la makuti.

Kwenye jalada hili kunao mchoro wa nyumba na maandishi ni kama yafuatayo, "Supreme court of Kenya LGBTQ plus community have the right to freedom of association which includes the right to form an association of any kind" .

Kwenye mazingira ya bahari iliyo na maji ya samawati, wamo watu katika chombo cha kusafiria kiitwacho boati wamekaa pande mbili, moja akiwa ameshikilia kiuno na kuvalia t-shirt ya wachezaji.

Kwenye jengo la msikiti, mnao waabudio wanaliokaa chini wakiwa wengi wana mavazi meupe na vichwani wamevalia kofia zinazoitwa walai.

Ni mazingira ya bahari. Maji mengi yanaonekana. Mbele yake kukiwa na minazi kadhaa na viumba vilivyojengwa kwa paa la makuti.

Mwanaume mmoja aliyekalia miguu kwenye mkeka, amevalia kanzu, mkononi ameshikilia ushanga unaotumiwa kuabudia.

Kwenye chumba hiki kilichoezwkwa kwa paa la makuti imo televisheni na mbele yake ni waimbaji na wacheza vinanda. Nyuma yao upo msalaba uliotengenezwa kwa mbao.

Kwenye kusanyiko yupo mwanaume mmoja mbele aliyevalia koti nyeusi akiwa ameweka mikono yake hali ya mshangao na kutazama mbele. Nyuma yake ni wanaume waliovalia kofia za rangi ya chungwa na maandishi juu yake ODM.

Kwenye lango la kanisa lililopakwa rangi ya kijani na baadhi ya maandishi yaliyo na rangi nyeupe yanasema hivi, "SEVENTHDAY ADVENTIST CHURCH, KIZINGO".

Kwenye ukuta vimebandikwa vifaa vya kupigia muziki. Vitatu vikiwa vyeusi kwa jina la gitaa na kando yake ni mkono wa mtu aliyevalia nguo nyeupe.

Mwanaume aliyejifunga leso akiwa ameinama ameshikilia msumeno na anakata mti. Kando yake ni nyumba iliyojengwa kutumia fito na haijamalizwa.

Kwenye ofisi hii ya huduma Kenya yupo mtu mmoja anayetumia tarakilishi akiwa amevalia barakoa ya samawati. Baadhi ya maandishi nyuma ya ukuta ni kama yafuatayo, "...anaweza pata huduma za serikali kwa urahisi ufanisi."

Kwenye halaiki ya watu wamo waliovalia mavazi tofauti, nyeupe, samawati, wakiwa na walai vichwani mwao.

Vijana wanaokimbia mbele ya gari wakiwa wamevalia tisheti za rangi ya samawati. Wengineo wakiwa na makofia vichwani mwao. Basi limejaa watu wakiwa wanashangilia ushindi.

Nyumba mbili zilizojengwa kwa paa za makuti na ukuta uliopakwa rangi nyeupe, moja imeshikiliwa na nguzo, kando yake ni miti mirefu inayoitwa minazi.

Kwenye mazingira ya bahari, ufuoni upo uchafu uliobebwa na maji, na kando yake ni vibanda vilivyojengwa kwa paa ya makuti. Na minazi mirefu inayoonekana kujitokeza.

Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya Wiliam Samoei Ruto. Kando yake akiwa na mkewe, ameshikilia Bibilia anaapa kupitia kipaaza sauti.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji yaliyotanda rangi ya samawati, juu angani kukiwa na mawingu meupe kidogo na minazi inaonekana.

Lipo tangi nyeusi na mbele yake ni watu wakiwa wanasali. Baadhi yao wamevalia mavazi ya wanajeshi na mwanaume mmoja akiwa amesimama aliyevalia kanzu na walai .

Kwenye mto yapo maji mengi na kando yake ikiwa ni miti yenye kijani kibichi. Juu angani mawingu kidogo yametanda.

Kwenye barabara kiko kibao kilichopakwa rangi nyeupe na ya hudhurungi. Kina mshale na baadhi ya maneno yaliyoandikwa ni kama yafuatavyo, kraft memorial museum rabai open daily 8.00am-6.00pm 500metres .

Kwenye chumba hiki cha biashara vimo viti vya rangi nyeusi na watu wengi wakiwa wamekaa wengine wamesimama wakingoja kuhudumiwa baadhi ya maandishi yaliyojuu ya ukuta ni kama counter three .

Kwenye barabara ipo tukutuku ya rangi ya manjano iliyoandikwa, "God Is Love," na nyuma yake ni mzee anayetembea kuvuka barabara. Upande wa kushoto ni magari mawili yenye rangi nyeupe.

Kwenye mazingira ya bahari yenye mawimbi makali umo uchafu mwingi ulioletwa na maji na maboti yakiwa yameegeshwa chini ya ardhi.

Kwenye ufuo wa bahari kunazo nyumba tatu zilizo jengwa kwa paa la makuti. Ya katikati ikiwa na kibao kinacho maandishi kama ifuatavyo, Mama Diana Therapy Massage. Specialist in full body massage .

Kwenye uwanja wenye rangi za kijani wamo wachezaji waliyovalia sare za rangi ya njano na kijani wakicheza mpira wa miguu na mbele yao ni watazamaji mashabiki waliojaza ukumbi.

Kwenye barabara ya lami kando yake ni miti iliyo na kijani kibichi. Yapo magari yaliyopangana mlolongo pande zote mbili, mengi yakiwa ni malori.

Kwenye mazingira ya bahari, yapo maji machache, na kwa umbali ni miti iliyoshinikiza rangi ya kijani. Kwenye ufuo vipo vibanda vilivyojengwa kwa kuwekeza paa la makuti, na maboti yako kwenye maegesho.

Kuelekea kwenye kisiwa ni barabara kubwa mbili zilizo na magari matatu juu yake na chini yake ikiwa ni maji mengi yanayopita.

Mwanamke na mwanaume waliovalia mavazi ya kitamaduni wanatembea kwenye njia nyembamba, ikiwa nyuma yao kuna nyumba iliyojengwa na matofali na kuwekezwa paa la mabati.

Kwenye barabara pana kunayo tuktuk ya rangi ya njano na kando yake ni magorofa na mbele unaonekana msikiti wenye kimo kirefu.

Kwenye mazingira ya bahari, lipo boti moja lililo na maandishi kama yafuatayo, "Mzima House." Limejaa watu, linaelea juu ya maji na kwa umbali kukiwa na nyumba na miti.

Kwenye manthari hii ya bahari, yupo mwanaume mmoja aliyevalia kiakisi ya rangi ya chungwa, anatazama mbele kukiwa na meli kubwa.

Kwenye ukumbi kunaye mhubiri aliyeshikilia bibilia na kipaza sauti akiwa amevalia mavazi meupe na kando yake ni waumini na waimbaji waliovalia sare nyeupe pia.

Mwanamke mweupe aliyevalia mavazi ya kisheria, mkononi mwake ameshikilia bibilia la rangi nyeusi akiongea kwenye kipaza sauti kwa ishara ya kuapa.

Kwenye uwanja wa kijani mbele yake ikiwemo watu wengi waliopiga magoti wakisali, wengi wao wamevalia mavazi meupe kwa jina la kanzu na walahi vichwani mwao.

Kwenye ufuo wa bahari, kunaye kijana aliyevalia kaptura na tisheti ya rangi ya samawati. Akiwa ameshikilia mfuko. Mbele yake kunazo nyumba zilizojengwa kwa paa la mkuti.

Kwenye mazingira ya bahari kimo kibanda kilicho fungwa, miti hakijamalizwa kujengwa mbele yake ni nyumba iliyo na ukuta mweupe ikiwa imeekezwa paa la makuti na minazi mirefu inaonekana.

Kwenye mazingira ya bahari zipo feri zilizoelea juu ya maji ndani yake zikiwa zimebeba watu kwa wingi. Kando yake ni mji uliotanda mawingu juu angani.

Kwenye mazingira ya bahari upo mchanga na kando yake ni mjengo ulioekezwa paa la makuti. Miti ya minazi inaonekana kwa mbali.

Kwenye maji mengi ya rangi samawati. Linaloelea ni boti lenye rangi nyeupe na kando yake ikiwa ni miti iliyotanda rangi ya kijani, na badala yake kuna mji.

Kwenye mazingara ya maji mengi upo mji uliojengwa katikati ya kisiwa. Maji yana mwonekano wa rangi ya samawati. Mandhari haya yanapendeza kwa macho.

Kwenye mazingira ya bahari maji ya samawati yanaonekana kwa mbali, miti kwa jina ya minazi ikiwa kadhaa ina matawi ya kijani na ukuta uliojengwa kwa miti ya mbao.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya kisheria, mbele yake ni kipaza sauti mkononi wa kulia akiwa ameshikilia bibilia ya rangi nyeusi na ana apa mbele.

Raisi wa Jamuhuri ya Kenya William Samoei Ruto yupo pamoja na mwanasheria wakiwa wanatembea kutoka kwenye jumba kubwa.

Kipo kioo cha gari na mbele yake ni viti vya mbao. Vikapu vilivyoanikwa juani, juu yake ikiwa ni matawi ya rangi ya kijani yanayoning'inia.

Kwenye kusanyiko hili la watu wengi, wanaume kwa wanawake walioinua mikono yao na kushangilia. Wengine wameshikilia simu zao wanapiga picha mbele.

Kwenye ufuo wa bahari zipo takataka zilizoletwa na maji. Maji huo kubwa likiwa limemea miti juu yake na kando ni vibanda vilivyojengwa kwa paa la makuti.

Mbele ya msikiti mkubwa wamo wanaume wengi waliotangamana wakiwa wamevalia kanzu za rangi tofauti na vichwani mwao wakiwa wameweka walai.

Kwenye mandhari ya bahari iliyo na maji ya samawati, ipo feri inayosafirisha kontena za rangi tofauti tofauti.

Kwenye majengo ya kitambo ya waarabu, Gede ruins kipo kisima kando yake kilichojengwa kutumia mawe na waya zimepita juu yake.

Kwenye chumba hiki kinachopeana huduma za kiserikali vimo viti vyeusi na watu kadhaa wakiwa wamekaa wakingoja huduma hizi.

Kivukio cha gari, na mbele yake ni kibao kilichoandikwa maneno yafuatayo: 'Coral Beach Resort Rooms, Villas, Cottages, Apartments, Conference Centre, Beach Bar and Restaurant', na mbele yake ni jumba kubwa lililo na geti ya rangi nyeusi na ukuta wa matofali.

Kwenye maandhari haya kuna maji mengi yaliyo na rangi ya samawati, viombo viwili vya kusafiria vinaelea vikiwa vimetengenezwa na mbao na kando ya maji haya imo miti.

Kwenye kusanyiko la watu, wamo wanaume na wanawake waliovalia barakoa, wengi zikiwa ni za rangi ya samawati, wamesimama tisti na kutazama mbele.

Wapo watu wawili mwanamke kwa mwanaume waliovalia tisheti za kufanana na makofia ya rangi nyeupe wakiwa wamekaa. Mwanamke anatazama mchezaji anayeruka akiwa amevalia sare za uchezaji

Kwenye kongamano panao watu wengi wanaume kwa wanawake wakiwa wamenyosha mikono yao juu ishara kushangilia, wengineo wameshikilia simu wanapiga picha.

Kwenye dhehebu hili kwa jina, Msikiti, uliorembeshwa kwa rangi nyeupe na kiasi samawati. Juu yake kukiwa na kipaza sauti, liko na milango miwili, mmoja uko wazi.

Kwenye mandhari haya ya maji mengi bila shaka baharini mnaye mtu mmoja anayeogelea kando yake kukiwa na boti lililojaa watu.

Kuna dhehebu hili la waislamu la kuabudia kwa jina msikiti. Limejengwa kwa maridadi zaidi kwa rangi nyeupe na za chungwa, juu yake kukiwa na feni na chini kunaye mtu mmoja aliyekaa na kusali.

Jengo hili ni Msikiti uliojengwa kwa rangi nyeupe baadhi ya maandishi yaliyopo ni Msikiti chini yake kuna mzee aliyekaa akiwa anavuta sigara kwa mahada ya zaidi.

Mandhari haya ya bahari yamejaa watu wengi, wengine wakiwa wamekaa na wanaotembea. Kando yao ni ukuta uliochorwa baadhi ya vinywaji vifuatavyo, Tusker.

Rais Uhuru Kenyatta anayetabasamu akiwa amesalimiana na mwanaume aliyevaa miwani, tai ya rangi ya zambarau na suti nyeusi akiwa pia anamwangalia kwa kucheka. Nyuma yake kuna watu waliowazingira wakiwa wamefungua midomo na kuitangaza furaha yao.

Wanaume watatu waliovalia suti nyeusi. Wawili wao wakiwa wanatazamana na kucheka, wako pamoja na wanawake wawili waliovalia mavazi ya kisheria.

Kibao hiki kinaonyesha maelekezo jinsi ya kuangalia kasi mnyama wa baharini. Kati ya maelekezo yaliyopo kwenye kibao hiki ni yafuatayo, "Never walk Infront of a nesting turtle, keep noise to a minimum around nesting turtle and hanchlings."

Mwanaume mweusi aliyevaa tisheti ya samawati na kaptura ya rangi nyeupe, anatazama upande wa kulia. Na kwenye mlango, wapo watu watatu, wawili wakiwa wamevalia tisheti za rangi nyeupe.

Kwenye mji huu wa kuvutia umekaribiwaa na maji mengi juu yake ukiwa na meli ndani yake imebeba watu wachache. Baadhi ya mahandishi yanayojulikana ni, "Veri Smart *51#."

Kanisa hili limejengwa kwa matofali. Ukuta wake sehemu ya juu umepakwa rangi nyeupe na maandishi kama yafuatayo, "Trinity Baptist Church, Ukunda." Chini yake, mlango ni wa zambarau, rangi yake na paa lake ni la mabati.

Kanda ufuo wa bahari kunazo takataka zilizoletwa na maji. Kando yake kuna nyasi za kijani kibichi. Upande wa mbali zaidi kunayo minazi na nyumba zilizoezekwa paa ya rangi ya zambarau.

Kwenye maji mengi, kunayo meli iliyo na rangi nyeupe, juu yake na chini ikiwa na rangi ya samawati ambayo haijakolea, imebeba watu wengi na magari ndani yake kwa ajili ya kusafiri.

Kwenye mandhari ya bahari ufuoni upo mchanga uliotandazwa vizuri. Mti wa mnazi unaojitokeza kwa sehemu ndogo. Kwa umbali panaonekana mtu akiwa amekaribia bahari.

Manthari haya ya bahari ya rangi ya samawati, juu yake angani kukiwa na mawingu meupe, mbele yake kukiwa ni mchanga.

Kwenye chumba hiki kinachotoa huduma za serikali kunao wafanyikazi waliovalia sare za kufanana, na mwingine akiwa amevalia miwani na koti jeusi. Mmoja akitazama juu ya televisheni.

Tuk tuku inayoendeshwa na dereva kwenye njia iliyonyesha ina baadhi ya maandishi kama In God we trust na God can bless you from nothing to something .

Mashalah, mandhari ya kuvutia. Hii ikiwa ni bahari inayosukuma maji kwa nguvu na kutengeneza mawimbi. Juu yake kuna rangi nyeupe.

Kwenye uwanja huu kunao wanaume watatu wamesimama, wawili wakiwa na mazungumzo, mmoja akiwa ameshikilia simu yake na kutazama upande wa kulia, kando yao kuko na ndege iliyo na maandishi kama ifuatavyo; swiss port na mtu mmoja anaonekana kushuka kupitia ngazi.

Mvuto wa jumba hili unaendana kabisa na maandishi yalioandikwa juu ya mlango kwa herufi kubwa na maridadi zaidi ambayo yanasomeka kama, "MOMBASA RAHA." Kweli kunavutia.

Kwenye jumba hili mnamo wanawake kwa wanaume walioshikilia makaratasi wakingoja kuhudhumiwa. Meza ya zambarau iliyo na karatasi juu yake, televisheni zinaonekana upande wa juu.

Meli mbili zinazoelea juu ya maji kwa rangi ya samawati zina watu wengi ndani yake, ikiwemo magari. Zinavukisha watu kutoka ng'ambo moja hadi ingine.

Kwenye bahari hii iliyojawa rangi ya samawati, mnamo watu wanaoogelea kwa kutangamana na maboti yakiwa yanaelea juu yake, mojawapo likiwa na mnara mrefu juu.

Juu angani mawingu hayapo ni peupe. Chini yake ni maji yaliyo na rangi ya samawati ikiwa katikati ni daraja linalopita watu na magari.

Kwenye afisi hii kunaye mtoto aliyekaa kwenye kiti na ametulia tuli akiwa amevalia tisheti ya rangi nyeupe na kando yake kukiwa na mama anayetumia tarakilishi akiwa amezungukwa na wanaume wawili waliovalia suti.

Wapelekaji boda boda watatu waliokaa kando ya barabara wanaonekana kungoja wateja katika kituo chao. Mmoja wao akiwa amevaa kofia ya rangi nyeupe na mwengine akiwa amevaa nguo nzito ya kujikinga baridi.

Kuna watu wamekaa kwenye viti za mbao kanisani wakisikiliza. Wanawake wamejifunga vilemba. Walio nyuma wamesimama.

Jumba hili, lililo na geti ya rangi nyeusi, juu yake kuna maandishi yaliyoandikwa kama yafuatavyo, "Winners Chapel International Mombasa Worship with us."

Mama anaonekana kukanda unga kwenye beseni ndani ya kijumba kinachotoka moshi. Mbele yake kuna meza ambayo kando yake kuko jiko na limeekezwa sufuria ambayo inatoa moshi. Chini yake kuna ndoo mbili ambazo zimepandana.

Kwenye maji mengi ya rangi ya samawati, mnayo boti mawili yanayopasua mawimbi kwa kasi. Ndani yake yakiwa yamebeba watu kwa ajili ya usafiri.

Kwenye ukumbi huu ulioshona umati wa watu wanaume, wadada, watoto wanaosherehekea michezo inayoendelea mbele yao, wakiwa wameinua mikono wengine wameshikilia vuvuzela na kuvaa kofia ya samawati.

Wanaume watatu wenye miraba minne waliovalia sare za mashindano za kufanana zilizoandikwa, "Kenya," wanaonekana kufurahia ushindi wao kutokana na mbio walizoondoka.

Nyumba hizi zilizojengwa kwa paa la makuti zinaonekana kuwa karibu na ufuo wa bahari chini ya nyumba hizi kunaonekana viti vyeupe vya mapumziko na kando yake pia kuna miti ambayo inaitwa minazi ilio mirefu zaidi.

Kwenye maandhari ya bahari kunao mchanga unaoonyesha nyayo za watu waliokanyaga na kwa umbali kunaye mtu anayetembea, juu angani kukiwa na mawingu meupe.

Huu ni ufuo wa bahari, kunazo takataka nyingi na wanaume wawili, mmoja akiwa amesimama aliyevalia kaptura nyekundu na mwengine akiwa ameinama chini yake.

Mbaba mmoja aliyevalia wigi amenyosha kidole chake na mkononi amevalia bangle ya rangi ya Kenya na kidole chake kimevalia pete na wengine wakiwa wamevalia kofia iliyo na maandishi ya, 'Tuko Pamoja'.

Matawi ya mti wa mnazi ya rangi ya kijani yamejitokeza, kuna jumba la msikiti lililojengwa kwa marembo zaidi. Chini yake kukiwa na watu wanaume waliovaa walahi.

Msichana mmoja mrembo, mweupe, mwenye mwanya, aliyevalia mavazi meusi, ameshikilia mwavuli, huku akiwa anacheka na ndani yake kukiwa na mwanaume anayezungumza na mwanamke.

Kwenye mchoro kunayo mikono imesalimia na kwenye kiduara na mahandishi yaliyo chini yake kwa rangi ya njano ni kama yafuatavyo, Tuko Pamoja.

Mandhari haya ya bahari ikiwa ni nyakati za jioni. Mawingu yametanda juu angani na chini yake ikiwa ni maji ambayo yana utulivu mwingi.

Kunao mchanga msafi wa baharini, nazi zimepimwa kiurefu, nyumba zilizoezekwa na paa la makuti. Chini yake likiwa limetengenezwa na matawi ya minazi.

Kwenye barabara hii kuu kunazo pembe za ndovu zilizo jengwa, zikiwa ni nne zimepitana juu yake. Magari yanapita kuelekea upande ambao mawingu juu yake yametanda.

Maboti mawili yanayojitokeza kwa ufasaha, watalii wawili wakiwa wamekalia boti moja, na wengine wakiwa wamekalia la upande wa kushoto, wamevalia miwani baadhi yao, na wanaume waafrika, wakiwa wamesimama ndani ya boti hizo.

Kwenye mandhari haya ya bahari, kunalo boti lililowekwa kwenye mchanga na mbele yake kukiwa na kibao kilichoandikwa maandishi yafuatayo, "DIAMONDS LEISURE BEACH & GOLF RESORT, SEA TURTLE NEST RELOCATION SITE."

Kwenye kusanyiko hili la watu wengi, wakiwa wameinua mikono yao, baadhi wamevalia mavazi ya rangi nyekundu na kushikilia bendera ya Kenya.

Kwenye jumba hili la kuabudia mna viti vya rangi ya zambarau televisheni mbili sehemu ya mbele, maandishi yakiwa juu ya karatasi ya rangi nyeupe kama yasemavyo, in his Steps, Head, Heart, kunazo nyayo zinazoonekana mbele ya mathabahu na vyombo vya kuchezea mziki.

Gari mbili zimefuatana ya mbele ikiwa imefunguliwa mlango na ya pili mtu akiwepo anaingia ndani yake amevalia mavazi ya rangi ya zambarau.

Kwenye maeneo ya bahari kunaye mwanaume aliyevalia mavazi ya kitamaduni na shingoni akiwa na shanga, kichwani na kofia. Ameshikililia mti kwenye mkono wa kushoto.

Kwenye chumba hiki kimejaa wafanyikazi waliovaa sare za kufanana, mwanamke mmoja akiwa amekaa kwenye kiti akitumia tarakilishi, amevalia hijabu na miwani, mwanaume mwengine akiwa ameinama kuonyesha kiti kwa dada mmoja.

Wapenzi mashabiki wameinua mikono na kushangilia. Wengine wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya yenye rangi zifuatazo, nyeusi, nyeupe, nyekundu na kijani.

Kinywa cha gari kimejitokeza kwa uchache na mbele yake ni kibao kilichoandikwa maneno yafuatayo, Mobile Repair, Key Programming, Security Camera, Bicycle Spares, na mbele yake ni midoli iliyoveshwa nguo.

Kwenye maji machache kumeegeshwa maboti mawili. Mama mmoja, akiwa amebeba mizigo yake, anaelekea kwenye kivuko kimoja, na mwingine akiwa ndani yake amevalia mkoba mweusi mbele na nyuma.

Kwenye mazingira haya ya kuvutia ya rangi ya kijani mbele yake kuna nyumba iliyowezeshwa kwa paa la makuti, na ukifuatilia mbele unaona kuna bahari iliyo na maji ya rangi ya samawati. Juu yake kukiwa na mawingu meupe yaliyotanda.

Gari la miguu mingi lilioegeshwa kwenye kituo cha kujazia mafuta. Kuna mwanaume ambaye ameinama, na mwengine akiwa amesimama. Lina kichwa cha rangi nyeupe na maandishi juu yake kama ifuatavyo,"simpet global wide load."

Kwenya mandari ya bahari kunalo jiwe kubwa lililomea miti juu yake na angani kukiwa kumetanda mawingu meupe, chini yake ikiwa ni maji mingi.

Kwenye chumba hiki cha biashara, kunazo televisheni zlizopangwa kimistari kuanzia chini hadi juu. Baadhi ya maneno yanayoonekana ni kama ifuatavyo "Mika, Samsung".

Kwenye ukumbi kuna watu wengi wameshangilia. Mbele yake kuna msichana bendera ya kenya akiwa amepanua mdomo na kuangalia juu, amevaa miwani. Kando yake kuna mzee aliyeangalia upande wa kulia amejifunika bendera ya kenya pia.

Kwenye uwanja kunayo ndege iliyo na rangi nyeupe kichwani na mkiani ikiwa na rangi nyekundu. Mzee mmoja amesimama na gari kando yake na wafanyakazi wengine wakiendelea na shughuli zao.

Viumbe viwili vya bahari wanaonekana wakiwa wametulia tuli. Mmoja ako na rangi nyekundu na mwengine rangi ya chungwa. Maji yamesita.

Kunacho kioo cha gari kando yake kukiwa na nyasi ya rangi ya kijani mbele kukiwa na geti ya rangi ya kijani na ukuta uliopakwa rangi nyeupe.

Kwenye ukumbi huu kunao watu wengi. Mbele yake akiwa ni mama mmoja aliyeshikilia bendera ya Kenya na kuiinua juu. Amepanua mdomo, akivalia miwani na nywele zake amezifunga kitambara chenye bendera ya Kenya.

Mashabiki waliovalia nguo za kijani wanashangiliana mwanaume mmoja aliyevalia mavazi meupe ameinua bango iliyona maandishi kama haya, WE KNOW NEED MAN CITY .

Kwenye ufuo wa bahari kunayo maboti mengi. Moja wayo likiwa limefungwa kama na kungongelewa kwenye kimti . Upande wa kushoto kuna uwanja wenye nyasi za rangi ya kijani na mtu mmoja akiwa ameinama.

Kwenye ufuo wa bahari upande wa kulia kunaonekana vibanda vitatu vilivyojitokeza vizuri na cha nne kikiwa hakionekani vizuri. Upande wa kulia kuna rangi ya kijani ambayo ni miti na vibanda vya mapumziko.

Kwenye kongamano hili mnao watu tofauti, wanaume kwa wanawake wengine wakiwa wameinua mikono, na wenye wameshikilia vuvuzela wakipuliza. Wengi wakiwa wamevalia mavazi meusi na bendera za Kenya.

Chumba hiki cha kuabudia kwa dini ya kihindi. Kunayo miungu iliyokalishwa mbele aina tatu. Kunayo kengele iliyofungiliwa juu ya dhehebu hili.

Kwenye ufuo wa bahari, kunao mchanga uliotandazwa vizuri. Ikiwemo nyayo za watu waliopita zaonekana, na vibanda vidogo vilivyojengwa kwa mfano wa mwavuli. Chini yake kukiwepo na vitu vya kupumzikia.

Kando ya ufuo wa bahari kuna gogo moja, kuna jumba lililo na kiti na meza kando yake kuna kibanda chenye kimeekwa viti ya rangi ya samawati na meza ya rangi ya samawati, kimeezekwa kwa paa la makuti.

Rais William Samoei Ruto amesimama akiwa ameshikilia kipaza sauti, nyuma yake kukiwa na waimbaji, na kando yake akiwepo mtumishi wa Mungu.

Kwenye chumba hiki, kunao wanaume kwa wanawake. Wakiwa wamevalia sare za kufanana, mmoja akiwa amevalia suti amesimama tisti na kuweka mikono yake mbele akitazamana na mwanamke mmoja. Kunaye askari pia aliyevalia mavazi ya samawati.

Kwenye madhari haya ya bahari kunalo dafu lililo chongwa na kuangushwa kwenye mchanga kando yake mtu aliyesimama akitembea kando ya ufuo wa bahari.

Kwenye barabara kuna tuktuk na magari. Mwanaume mmoja akiwa anavuka njia na kando yake kuna jengo la msikiti linalovutia zaidi, na watu chini yake wakiwa wanatangamana.

Kwenye barabara kuna magari, watu wawili walioshikana mkono, kando yake kuna mijengo ya maghorofa, juu angani kuna mawingu meupe na ya kijivu.

Kunayo makaburi yaliyopakwa rangi nyeupe, mojawapo likiwa limejengewa na paa la makuti, juu yake kukiwa na msalaba na yamezingirwa na ukuta. Kando yake kuko na mjengo unaoendelea na mtu mmoja akiwa amepanda juu akisaidiwa na mwenzake katika ujenzi.

Jengo lililojengwa na kupakwa rangi nyeupe lina maandishi juu yake kama yafwatavyo, "Mombasa Market Place," na chini yake kukiwa na watalii mmoja wao amevalia kofia .

Nyumba hii iliyo karibu na ufuo wa bahari imejengwa kwa paa la makuti na imepakwa rangi nyeupe kando yake kuna ngazi nyeupe inaelekea upande wa juu kutoka chini.

Kwenye ghorofa hili iliyopakwa rangi ya zambarau na samawati, inamaandishi yafuatayo Nairobi gender awareness office chini yake kukiwa na mwanaume anatembea na kando yake ni mwenye anapeleka pikipiki likiwa limebeba sanduku la posta.

Kwenye mji huu wa kupendeza kunayo manyumba mengi yenye vimo tofauti. Juu angani mawingu yakiwa yametanda kwa mfuto. Jua likiwa linazama.

Sehemu hili la kuabudia ambayo ni msikiti imejengwa kwa maridadi zaidi na rangi nyeupe na rangi ya chungwa. Mnamo watu ambao wamekaa kwenye mkeka wakionekana wanamtazama imamu kwa makini sana, mmoja wao ameshikilia kidevu chake.

Kwenye kivuko kunazo feri mbili, moja imejaa watu kupindukia wakiwa wako tayari kuvuka kwenda upande mwingine na nyingineyo bado inachukua watu na ndani yake kuna magari.

Kwenye ufuo wa bahari unaopiga mawimbi mazito, kunaye mwanaume anayetembea kando yake amevalia kofia na t-shirt ya rangi ya samawati akiwa ameshikilia mfuko.

Kwenye kivuko cha baharini kwa jina la feri, watu wamesimama kando yake wakingoja kukwea ndani. Mnamo magari na baadhi ya maandishi kwenye kivuko hiki ni kama Mv Magogoni.

Kinyumba kizee kilichojengwa kwa mikeka, na kikawezekwa paa la makuti, kiko kandokando ya ufuo wa bahari. Na ionekanenavyo ni kama hakuna mtu wa kukiangalia. Nje kuna takataka.

Kijitabu kilicho na rangi nyeupe kina mchoro wa jengo la kisheria. Baadhi ya maandishi yaliyoandikwa juu yake ni kama yafuatavyo, "The Judiciary: Human Resource Policies and Procedure Manual".

Kwenye uwanja kunayo ndege na kando yao kuna watu wawili, mmoja akiwa amesimama na mwingine akiwa amekaa ndani ya gari wako na mazungumzo.

Kwenye bahari kunalo boti likiwa limepakia watu sita, watatu wao wameshikilia migogo na kusukuma kifaa hiki. Juu angani kunayo mawingu yaliyotanda ya rangi nyeupe.

Ngamia akiwa amefungwa kamba kichwani mwake akiwa anatazama mbele, chini yake kunayo maandishi kadhaa kama ifuatavyo, "Antonia Niki".

Kwenye mkusanyiko huu wa watu wengi wakiwa wameinama ishara ya kuabudu, wengi wao wamevalia kofia zinazoitwa walahi, wakiwa wamesimama juu ya mikeka na viatu vyao vikiwa kando yao.

Kwenye dhehebu hili la katholiki, kunao waliovalia mavazi mekundu na wengine wakiwa wamevalia mavazi meupe, wameshikilia matawi mikononi mwao.

Bahari inapiga mawimbi makali. Juu angani kuna mawingu meupe. Kando yake ni miti iliyo na rangi ya kijani na mti wa mnazi unaonekana.

Kwenye mkusanyiko huu kuna watu tofauti, wakiwemo wanawake waliovalia hijabu na wanaume wengi wakiwa wamevalia kofia za walai. Wanasikiza imamu mbele yao akiwa kando ya viti vyeupe.

Juu angani kuna mawingu yaliyotanda. Chini yake ni barabara ilyo gari nyeupe inatembelea, kando yake ni miti ya rangi ya kijani na milingoti ya nyaya za stima.

Karibu na ufuo wa bahari kuna watu watatu ikiwemo msichana mdogo aliyeshikilia tairi anayeonekana kuendelea kuogelea na mbele yake kuna vikundi vya watu mbalimbali ambao wanajivinjari kwa kuogelea.

Wanaume watatu waliofurahi zaidi wamevaa shati nyeupe. Mmoja wao katikati akiwa amevaa koti jeusi, anaangalia mbele kuna mtu anayetumia tarakilishi.

Anga imetanda rangi ya samawati, kukiwa na baadhi ya mawingu machache, chini yake ikiwa ni jiji kubwa lenye maghorofa na nyumba za viimo tofauti.

Kwenye jengo hili kunazo huduma za kifedha zinazoendelea, mwanamke mmoja akiwa amekaa kwenye kidirisha akitazamana na watu wawili mmoja akiwa amevaa koti ya samawati na mwingine akiwa amevaa koti nyeusi amesonga vizuri tena sana,

Kwenye ufuo wa bahari kunao mchanga mbele yake kukiwa na jiwe jeusi lililomea miti ya rangi ya kijani. Kunayo minazi. Kuna kibanda kilicho na paa la makuti.

Juu angani kunayo mawingu meupe yaliyotanda kwa kupendeza. Chini yake ikiwa ni dhehebu kwa jina la msikiti, lililopakwa rangi ya njano ambayo haijakolea. Kando yake kukiwa na maji.

Kwenye jumba hili la kuvutia mno, mnazo saa mbili upande wa kulia na upande wa kushoto zimeanikwa juu ya kuta mbele yake kunayo feni nyeupe.

Kwenye mandhari ya bahari kando ya ufuo kunazo nyasi za rangi ya kijani, nyumba zilizowekwa paa ya makuti, kuna maandishi kama yafuatavyo, "Mkoko Services."

Kwenye jumba hili refu lililopakwa rangi nyeupe, chini yake kuna mwavuli, na juu angani mawingu meupe yakiwa yametanda. Baadhi ya maandishi katika msikiti huu ni kama ifuatavyo, Masjid Konzi.

Gari lililopiga kona liko na rangi ya samawati na miguu nyingi baadhi ya maandishi iliyoandikwa mbele ni kama yafuatavyo, KBU 974 M Wide Load Faw.

Kwenye mandhari ya bahari yenye utulivu mno, ikiwemo ni masaa ya adhuhuri, kunaye mtu anayetembea kwenye ufuo na mchanga kando ukiwa umelowa.

Kwenye maji mengi yaliyo na rangi ya samawati , kunavyo vifaa viwili vinavyotumika kusafiria katika ufukaji kwenye ferii kwa jina ya meli zilizo na rangi ya samawati.

Kwenye uwanja wa kijani, kumeezekwa kijiti. Mbele yake kuna maji ya rangi ya samawati. Umbali kiasi kuna miti inayoitwa minazi. Ni mingi na ni mirefu.

Maandhari ya kijani yanayovutia, ikiwemo kuna miti ya minazi na vibao vina maandishi kama ifuatavyo, Diani Reef Godtesa Jump.

Kwenye mkusanyiko wa watu hawa wanaume wakiwa wanaabudu, vichwa vyao vimeguzishwa chini na wamevalia wa laai. Wanaonekana kua kuthubu.

Kwenye maji mengi yenye rangi ya samawati kunalo boti linalosimama likiwa na maandishi kama yafuatayo, "Holiday," upande wa juu mawingu yakiwa yametanda ya rangi ya samawati.

Kifaa cha kusafiria kwenye bahari kwa jina la Munsun, kimeelea kwenye maji mengi ya rangi ya samawati, kimebeba watu kadhaa na juu yake kuna bendera ya Kenya iliyo na rangi nyeusi, nyeupe, nyekundu na ya kijani.

Kwenye mazingira ya miti ya kijani kibichi kunao ukuta uliojengwa na matofali na kando yake kunavyo vibanda viivyoegezwa kwa nyasi na makuti kwenye ufuo wa bahari kukiwa na maboti pia.

Kwenye jumba la biashara kuna watu kadhaa. Wengine wakiwa wamesimama wamevaa nguo nyeusi mbele ya waliokaa wakitumia tarakilishi. Mama mmoja aliyekaa na mtoto anatazama juu.

Kwa taswira huu ni mji wa Mombasa ulio na pembe za ndovu zilizopitana juu yake. Chini kuna barabara ambayo magari na tuktuk zinapita. Kando ni nyumba nyeupe.

Kwenye ukumbi ni watu wengi waliotazama mbele na kuonyesha ishara ya safi kabisa. Baadhi yao wameshikilia bendera ya Kenya iliyo na rangi jeusi, nyekundu, nyeupe na ya kijani.

Kwenye jengo hili la kuabudia kwa jina kanisa, kunao msalaba juu yake na maandishi kama yafwatavyo, Shiloh Celebration Churches na limepakwa rangi ya chungwa.

Kwenye maji mengi yaliyo mbele ya viti vya samawati, kuna nyumba zilizojengwa kwa paa la makuti, minazi mitatu na miti iliyo na matawi na majani yaliyo na rangi ya kijani.

Kwenye chumba hiki kunayo mwanaume aliyevalia miwani na suti ya samawati akiwahutubia waliokaa. Baadhi ya mahandishi kwenye mjengo huu ni kama yafuatayo, "Birth and Death Certificate Transforming Public Service Delivery."

Kwenye jalada hili kunayo picha ya mtumishi wa mungu kwa jina, Evangelist Ezekiel. Baadhi ya maandishi ni kama yafuatayo, "Mavueni Mombasa Match Holy Communion."

Kwenye mandhari ya ufuo wa bahari kunayo miti iliyotanda rangi ya kijani. baadhi yao ikiwa ni minazi na nyumba iliyopigwa rangi nyeupe ikiwa imeekezwa paa la makuti. Baadhi ya maneno yafuatayo kwenye ukuta ni kama haya Diamond Water Sport and Diving Center.

Kwenye maandhari haya ya bahari, mawimbi yametulia na mchanga ukiwa umetandazwa vizuri juu angani liyamo mawingu yaliyotanda.

Kwenye mji huu kunayo sakafu ya magalana na mfereji wa kuogea ukiwa umejengwa nje. Jumba lililopakwa rangi nyeupe na kuwezekwa paa la makuti linapendeza mno.

Kuna mstari mrefu ulio wa rangi ya njano, mbele yake kuna kontena zinazobebwa na kreni kuelekea kwenye meli yenye rangi nyeusi, zambarau na nyekundu.

Mwanaume mmoja aliyevalia t-shirt ya rangi nyeupe na maandishi ya Barclays amevalia kawalahi juu kichwani. Kando yake ni boti la rangi ya samawati.